Ninaona gari zimesimama kando ya barabara zikiwa zimepakiwa na ni vizuri kuwa wamepakisha gari vizuri ili watu wanaokuja kupaki wasipate ajali.